Sokoni kunakouzwa matunda tofauti, kuna maembe, ndizi, machungwa ovacado , matunda ya passion wachuuzi na wanunuzi wakionekana kutembea na kusimama katika hali mbalimbali.

Mahali ambapo mashine ya maziwa iko muuzaji anaonekana kuweka maziwa kwenye kikombe labda kuweza kumwonjesha anayetaka kununua na akiwa na jagi nyeupe na kikombe cha rangi ya hudhurungi.